Mwalimu na wanafunzi wamekusanyika karibu na dawati moja ambapo kompyuta mpakato imefunguliwa. Mwalimu ameketi akielekeza macho kwenye skrini huku wanafunzi wakisimama karibu wakifuatilia kwa makini. Wanafunzi wamevalia sare za shule.

Mwanamke aliyevalia miwani ameketi mezani akitumia tarakilishi ya mkononi, huku akiandika kwa kalamu kwenye daftari. Anaonekana mwenye furaha na umakini katika kazi yake. Mezani kunayo kikombe na kalamu, na kipimo cha hesabu.

Mtu anafanya kazi kwa kutumia kompyuta mpakato huku akiiandikia kwenye daftari lenye spirali, mkono wa kushoto uko kwenye kipanya na wa kulia unashika kalamu, ukifanya kazi ya kuandika au kuchukua maelezo. Vifaa vya kusikiliza sauti vipo nyuma, na karatasi ndogo ya kumbukumbu imekibandikwa kwenye kompyuta.

Mtu mmoja anaonekana akishiriki mkutano wa video kupitia kompyuta mpakato. Amevaa vifaa vya kusikiza masikioni na kushika kalamu. Kwenye skrini ya kompyuta kuna sura kadhaa za washiriki zilizopangwa kwa mtindo wa gridi.

Mwanamke ameketi kwa utulivu akiwa amejikita katika kutumia tarakilishi mpakato, amevalia rinda la rangi nyekundu huku mikono yake ikiwa kwenye kibodi kana kwamba anaandika au anachanganua jambo muhimu .

Vitendea kazi vya kielimu vimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia, vikionyesha upekee wa nyanja mbalimbali za kujifunza. Kitabu kimefunguliwa juu ya kompyuta kibao ,ikifuatwa na calculator , darubini ndogo na balbu ya mwanga inayowakilisha wazo au ugunduzi.

Vijana wawili wamekaa kwenye dawati la mbao wakiwa wamevaa sare za shule. Wanatazama tarakilishi ndogo kwa makini. Sweta zao za samawati zimechanika zikionyesha dalili za kuchakaa. Nyuma yao kuna ubao mweusi uliochafuka.

Msichana ameketi akitizama kwa makini skrini ya simu yake ambayo inaingiza ikoni mbalimbali. Mezani mbele yake kuna vitabu vilivyopangwa. Muktadha unaweza kuwa wa mwanafunzi, mtafiti au mtu anayefurahia kujifunza na kutafuta taarifa kutoka vyanzo tofauti.

Hii ni miundo ya kurasa za wavuti, za elimu mtandaoni, zenye mandhari za kisasa na za kuvutia. Zinahusiana na aina mbalimbali za ujifunzaji wa kidijitali. Kuna sehemu nne tofauti, kila moja ikiwakilisha dhana maalum.

Mtu amekaa mbele ya tarakilishi mpakato akiandika kwenye daftari huku akitumia mfumo wa kujifunza kwa njia ya mtandao. Vibonyo vya kidijitali vimeonyeshwa juu ya tarakilishi vikiwa na alama kama ya kitabu, speka za masikioni, taa ya wazo na skrini ya video.

Msichana mdogo mwemye tabasamu angavu ameketi kwenye kiti, akitazama juu kwa furaha na upole. Ameshikilia sikio lake kwa upole huku macho yake yakiwa makini. Mbele yake kunacho kifaa cha kidijitali kinachoonyesha picha katuni au mchezo.

Mwanafunzi anatumia tarakilishi ya kibao akiwa ameketi mezani. Kwenye skrini ya kifaa hicho kuna ukurasa wa wavuti wenye mandhari ya kijani. Unaonekana kuwa ni wa maudhui ya kielemu ukiwa na picha na maandiko kuhusu masomo mbalimbali kama vile hisabati.

Mtu anatumia tarakilishi ya mkononi kujiunga na masomo mtandaoni. Skrini ya tarakilishi inaonyesha ukurasa mtandaoni ambapo kuna picha ya mwanamke akiwa na vifaa vya kuskiza masikioni. Mkono mmoja ameshika kikombe cha kahawa.

Watu wamekaa kuzunguka meza wakiwa katika hali ya kujifunza au kufanya kazi kwa kutumia tarakilishi. Simu zao na kompyuta mpakato zimetumika kikamilifu na kwenye skrini zao kuna alama mbalimbali za mtandao kama vile injini za utafiti na programu za mtandaoni.

Mtoto ameketi mezani na kompyuta ndogo na daftari lililowazi akishika penseli huku akiinua mikono kwa ari labda akiuliza swali au kushiriki majibu. Mezani kuna kisanduku cha penseli kilichojaa rangi mbalimbali na nyuma kuna ndogo nyeupe eney chupa za glasi na mimea.

Mtu amevaa kifaa cha kusikizia sauti kichwani na miwani. Ameketi kwenye dawati akiendesha mkutano wa mtandaoni kupitia kompyuta ndogo. Skrini ya tarakilishi inaonyesha sura nyingi kwa mpangilio wa gridi ikiashiria kikao cha video kinachohusisha washirika wengi.

Muktadha wa kidijitali kuhusu ujifunzaji mtandaoni. Ikoni mbalimbali zinazozinguka maandishi hayo zote zikionyesha vipengele ya maarifa, utafiti jamii muda na teknolojia ya wingu.

Hili ni tukio tulivu la kila siku katika mazingira ya kisasa ya kahawa. Mhusika mmoja amevaa aproni, huenda ni barista. Ana mkabidhi kikombe mtu mwingine aliye keti mezani na kompyuta mpakato. Pembeni kuna daftari na kalamu, ikiaashiria muktadha wa kazi au kujifunza.

Sehemu kwenye tarakilishi inayotumika katika masomo ya kidijitali, inaonyesha wanasesere wakiwa katika shughuli mbali mbali. Kunaye mmoja anayetumia tarakilishi, mmoja ameshika simu, mwingine anasoma kitabu. Mmoja amekaa mbele ya kompyuta na kuongea na roboti , mwingine amekaa chini na mwingine anaonekana kuruka.

Tarakilishi kwenye meza, mkono wa kulia unaonekana kubonyeza kwenye kiandikio. Mkono wa kushoto umeshikilia simu. Sehemu mbalimbali za mitandao zinaonekana: skrini, wikipedi, wifi .

Mwanafunzi anasoma kwa kutumia tarakilishi ya mezani anasoma kwa kutizama video mtandaoni ya mwalimu akifunza. Mwanafunzi ameshika kalamu na kitabu. Kunayo kibodi kwenye meza iliyounganishwa na tarakilishi.

Watoto wamesimama na kuinama karibu na wavu wa uwanja wa tenisi. Mipira ya tenisi na raketi imetawanyika juu ya uwanja, ikiongeza hali ya michezo na furaha. Nyuma ya uwanja sehemu ya michezo ina miundo ya kuteleza na kupanda.

Watoto wamekaa kuzunguka meza kubwa ya mbao katika mazingira yanayoonekana kuwa ya maktaba au darasa la kisasa. Kila mmoja ana kifaa cha kielektroniki mbele yake. Mandhari ya nyuma imejaa rafu zilizojaa vitabu. Ishara ya maarifa ya jaji yanaokutana na teknolojia ya kisasa.

Chumba kimepambwa na kuta za manjano. Kitanda kimoja kimefunikwa kwa shuka yenye rangi ya miundo ya kuvutia kikiwa na mto mweupe na blanketi juu yake. Sakafuni karibu na kitanda kuna zulia dogo jeusi. Upande wa kushoto kuna kiti cha plastiki na dawati lenye uso mweupe.

Watoto wanashiriki mashindano ya michezo ya shule katika uwanja wa wazi wenye nyasi. Wamevaa fulana za rangi tofauti, nyekundu, ya manjano, na kijani, na wanakimbia huku wakiruka vizuizi vidogo vilivyopangwa kwenye ardhi kwa mstari.

Watu wameketi ndani ya ukumbi, wakielekeza macho yao mbele, ishara ya kushiriki kikao, au darasa. Baadhi yao, wanashika daftari na kalamu, wakihusisha hali ya kujifunza na kuchukua maelezo muhimu. Ukumbi una taa za ndani, na vifaa vya kupooza hewa ukutani.

Chumba kidogo chenye mpangilio mzuri kinaonekana kikiwa na vitanda vya ghorofa ,meza ya kusomea na rafu za kuhifadhi vitu , vitanda vya ghorofa vina magodoro mawili yaliyofunikwa kwa shuka ya rangi ya waridi yakionekana safi na ya kuvutia.

Meza kadha zimepangwa kwa mpangilio wa kazi, kila moja ikiwa na vifaa vya kisayansi kama vile darubini, mitungi ya gesi, vijiko vya majaribio na chupa za kemikali. Rafu za nyuma zimejaa chupa na mitungi ya plastiki au glasi zikiwa na viambato vya majaribio.

Kikundi cha watu waliovaa makoti meupe ya maabara, na barakoa za uso kimesimama karibu na kitanda cha hosipitali, ambacho kimewekwa mwanasesere wa matibabu. Mwanasesere huyu anawakilisha mgonjwa katika mazingira ya mafunzo.

Rafu yenye vitabu vingi vilivyoandika katika rangi mbalimbali na ukubwa tofauti. Ni sehemu ya maktaba iliyopangwa kwa mpangilio fulani. Kuna maktaba mengine yenye vitabu vilivyopangwa upande wa kulia. Hii inaonyesha mazingira ya kusoma au kununua vitabu.

Vitanda vitatu vya ghorofa vimewekwa ndani ya chumba. Vitanda vyote vimetandikwa kwa mpangilio mzuri unaoashiria usafi na utaratibu. Kando ya kitanda moja kuna kiti kilichowekwa kwa matumizi ya kukaa. Mapazia yamefunguliwa yakiruhusu mwanga wa asili kuingia ndani ya chumba.

Hili ni darasa tupu la shule meza na viti vingi vimepangwa kwa mstari na sakafu ya rangi ya kijani . Kwenye ukuta wa mbele kuna ubao wa kufundishia mweupe na ukuta wa kulia kuna mkaa wa mmea kwenye mkebe.

Hapa ni eneo la bwawa la kuogelea. Mabwawa mawili ya kuogelea moja dogo kwa mbele huenda ni ya watoto, ingine kubwa kwa nyuma ya watu wazima. Viti vya kupumzikia vimepangwa pembezoni mwa mabwawa zikiwa na mito ya rangi ya machungwa.

Hiki ni chumba cha kulala killicho na kitanda cha juu na cha chini kilichopangiliwa kwa usafi na nidhamu. Kila kitanda kina shuka zilizopangwa vizuri na taulo zilizokunjwa ikiashiria maandalizi kwa wageni au wakaazi wapya. Dirisha kubwa lenye mwangaza wa asili linaonyesha mandhari ya nje yenye majengo na miti.

Meza ya kazi ya maabara imezungukwa na viti vinne na ina bomba la maji , taa ya kazi na vyombo vya glasi vinavyotumika kwa majaribio. Sakafu imetandikwa kwa vigae safi huku dirisha mbili zikileta mwangaza wa asili katika chumba.

Sehemu ya ndani ya sebuleni yenye mandhari ya kisasa nadhifu na ya kuvutia. Kunayo sofa kubwa ya pembe yenye mto wa pambano wa rangi mbalimbali ikiunda hali ya kustarehe. Meza ya kahawa ya mviringo mbele ya sofa ikiwa kwenye zulia la rangi tulivu.

Tukio kubwa la kitaaluma au kijamii katika ukumbi wa mihadhara ulio sheheni watu walioketi kwenye viti vya rangi nyekundu. Wengi wao wamevalia sare za zambarau na nyeupe. Huenda wakihusishwa na taasisi ya elimu, kikundi cha kitamaduni au mpango maalum wa kijamii.

Chumba cha mikutano vimepangwa kwa meza ya mviringo yenye muundo wa mbao na viti vya ofisi vyeusi vilivyopangwa kwa kuizunguka. Ukutani kushoto kuna runinga kubwa ya kisasa inayowakilisha picha mbalimbali na na taarifa za kidijitali. Kando yake kuna bango la kusimama wima lenye matandiko.

Chumba kina vitanda vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao, ambavyo huleta hisia ya ujirani wa familia, ushirikiano wa watoto au mazingira ya wanafunzi. Juu kuna godoro la samawati lililonyooka na chini kuna blanketi la rangi nyingi pamoja na mito.

Meza na viti vya wanafunzi vimepangwa darasani. Kunazo kabati za kikahawia zilizowekwa karibu na ukuta. Kwenye ukuta, kunao ubao wa kuandikia. Kunazo chati zilizo na herufi na zingine zinazo maandishi. Kunao maumbo iliyopangwa kwenye ukuta.

Mwanafunzi ameketi kwenye sakafu anasoma kitabu katika maktaba. Vitabu vingine vimepangwa kwenye rafu ya vitabu iliyowekwa karibu na ukuta. Jalidi tofauti zimewekwa kwenye ukuta.

Mabarasa ya wanafunzi imewekwa vitanda vitatu. Kila kitanda kimetandikwa na blanketi ya kijani. Kunazo shuka za waridi na nyeupe. Kila kitanda kiko na neti. Kwenye ukuta kunazo picha.

Pasi ipo kwenye sakafu. Godoro limetandikwa karatasi ya kitanda nyeupe yenye mstari nyeusi. Pilo nyekundu na ingine nyeupe iliyo na kimanjano. Runinga ya mgongo, plagi ya umeme kwenye ukuta, picha ya mwanadamu na vifaa vingine vya kutumia.

Darasa la watoto wadogo limepangwa meza na viti vyenye rangi tofauti. Kwenye ukuta kunayo chati za picha tofauti zinazotumika kufunza watoto. Kwenye rafu kunayo sanduku la kadibodi lililo na vifaa vingine.

Darasani kuna meza, kiti na kabati. Meza ni ya kijani. Kabati ni ya kikahawia. Viti ni za kijani na za samawati. Kwenye ukuta kuna bodi ya kuandika, bodi iliyo na herufi za rangi ya waridi na maumbo mbalimbali.

Chumba cha wanafunzi cha kulala kimepangwa vitanda moja juu ya ingine. Kwa kila kitanda kunayo godoro na blanketi ya rangi tofauti. Vitanda vya aina hiyo hupatikana mara mingi shuleni ili wanfunzi waweze kutosha katika vyumba.

Kundi la watu limekusanyika katika darasa la sanaa. Meza na viweka picha vimejaa michoro ya rangi nyingi na mitindo ya kiabstract. Mtu mmoja anamshika mtoto mkono akimwelekeza na kumsaidia kuguza moja ya picha mezani. Mtoto anaonekana kuwa kipofu.

Msichana mdogo anamvulia vichwa vya sauti vikubwa vinavyohifadhi sikio zake. Mbele yake kuna mwalimu anayeongea au kufundisha, akiangalia kwa umakini. Mandhari ni ya ndani ya chumba cha darasa, na bango ya kijani nyuma inaonekana.

Hili ni darasa la chekechea la wanafunzi wenye elimu mahitaji maalum . Amabapo watoto wamekaa kwenye mzunguko pamoja na walimu wawili au walezi . Watoto wamekaa kwenye viti vya mbao wakizunguka zulia la samwati.

Msichana mwenye mahitaji maalum ameketi mezani akishika brush ya kuchorea. Mwalimu wake amesimama pembeni yake wakitabasamu wote wawili huku wakishiriki katika shughuli ya kisanaa. Meza imepambwa kwa vifaa mbalimbali za kisanaa kama rangi za maji, penseli za rangi, brush na vikombe vya plastiki.

Msichana ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya maktaba akiwa ameshika kitabu kwa mkono mmoja. Rafu za vitabu zimejaa machapisho ya aina mbalimbali zikipangwa kwa mpangilio. Ukuta na matofali na dirisha lililo upande wa nyuma vinachangia mandhari ya utulivu.

Mtu aliye kipofu ameketi kwa utulivu masikioni mwake akiwa amevikwa vishaufu, huku vidole vyake vikichora kwa uangalifu maandishi ya nukta. Anasoma kwa mguzo wa hisia na mawazo ya kina.

Mtoto amesimama bila viatu bila juu ya zulia maalum lililotandikwa kwenye nyasi. Suruali nyekundu imemfunika hadi miguuni. Huku nyayo zake zikigusana moja kwa moja na sehemu mbali mbali za zulia hiyo. Zulia limegawanywa katika sehemu zenye miundo tofauti.

Wanafunzi wameketi kuzunguka meza wakijishughulisha na shughuli za kuandika au kuchora. Mwalimu amesimama karibu nao akiinama kwa upole juu ya meza huku akishirikiana nao kwa karibu. Ishara ya mwongozo wa kirafiki na ushirikiano wa kielimu.

Mama na mtoto wake wanatumia tarakilishi ya mkononi. Mtoto anaonekana akishangaa au kufurahishwa na kile anachokiona kwenye skrini ya tarakilishi. Wako ndani ya chumba chenye samani za mbao na dirisha nyuma yao linaonyesha mwanga wa jua unaoingia ndani.

Mtu aliyevalia fulana na begi la mgongoni amesimama katika sehemu ya ndani yenye meza na viti ya kisasa. Huenda ni eneo la kusomea au kafetiria. Amebeba daftari la samawati lenye lebo nyeusi, jalada la kuihifadhi karatasi na nyaraka kadhaa mkononi.

Mtoto mvulana mwenye hali ya tawahudi anacheza na piano, amevalia shati ya rangi nyeupe na fulana isiyo na mkono ya rangi nyekundu, anaonekana kua na furaha nywele yake ni ya rangi ya kikahawia.

Mwanafunzi aliye na hali ya tawahudi anachora kwa kutumia penseli yenye rangi. Penseli za rangi nyingi ziko kwenye kikombe juu ya meza. Rangi hutumika kwa wanafunzi walio na hali hii ili waweze kueleza hisia zao na kuwasiliana na wenzao.

Watoto wanne, watatu wasichana na mmoja mvulana wamejipaka rangi kwenye mkono na kwa shati zao. Mvulana ako na rangi nyekundu kwa mkono, wa pili kutoka kushoto ako na rangi ya samawati, watatu anayeonekana kuwa na hali ya albino ako na rangi ya kijani kwa mkono na wa nne anayo rangi ya manjano.

Wasichana wawili wako kwenye juhudi za upishi mmoja anakanda unga, mwingine aliye na tawahudi anamtazama kwa furaha. Kunayo mayai kwenye bakuli na mkate umepangwa kando.

Mwanafunzi mvulana mwenye ulemavu amevaa sare na kuketi kwa kiti. Kiti hicho ni cha gurudumu. Amefungwa mishipi kwenye kiti inayomsaidia kukaa laini. Amenyoosha mkono wake wa kushoto unaoonekana kuwa na ulemavu wa mishipa.

Wanafunzi wako kwenye darasa. Mmoja mwenye shati la waridi ako na vichwa vya sauti kwa shingo. Mwingine anaonekana kuwa kipofu na ameshika fimbo ya rangi nyeupe. Mwingine anasoma na tarakilishi, mwingine simu na mwingine kitabu.

Mwanafunzi aliye na hali ya tawahudi, anaonyesha mikono yake aliyopaka rangi. Kunayo rangi ya kijani, samawati, nyekundu na manjano. Rangi hutumika kufunza wanafunzi wenye hali hii, iliwaeze kueleza hisia zao vizuri.

Kijana mdogo aliye na hali ya tawahudi ameshika brashi ya rangi anapaka kwenye mbao. Brashi hiyo inayo rangi ya waridi, kunao kijana aliyesimama nyuma yake anamtizama akiwa ametabasamu.